Hili ni safi sana. Inakaa mzuri. Uwanja wa shule umetengenezwa, miti pia kupandwa vizuri, madarasa yako safi, yanang'ara kabisa.

Hapa kwa darasa la kwanza. Teacher Agnes ni mwalimu wa darasa hili. Anawakaribisha wanafunzi na pia watu kwa shule. Darasa hili lina wanafunzi bora.

Hili ni darasa la shule ambapo wanafunzi wanasomea. Darasa hili ni safi sana. Watoto wanaingia kupata masomo na elimu ya hali ya juu ili wajiendeleze kimaisha.

Darasa hili ni safi, pia ukuta hii imeandikwa ili wanafunzi wawe wanaona sana na waanze kuandika kazi yao na kuipanga masomo yao vizuri ili waelewa kila kitu mwalimu aliwafunza.

Mtu huyu anaendesha boti . Boti inakimbia kwa kasi. Watu wanapenda kuitumia boti kwa sababu inafika haraka, inasaidia watu kwa sababu haianguki kwa maji.

Hapa ni kwa library ya vitabu. Kuna aina mbalimbali za vitabu, kuna vitabu za hadithi, vitabu vingine vya marudio na zingine ndogo za kuzisoma kama siku.

Darasa hili ni safi sana. Ukuta una maridadi ya alfabeti, pia ubao umeandikwa ili watoto waweze kuziandika na kuzijua, pia wanafunzi wako katika hali nzuri.

Hapa ni uwanja kuu ya shule, watoto wanachezea baada kutoka madarasani, wanachukua muda yao ili kujifurahisha na kubadilisha hali yao, hii mahali ni mzuri watoto wanacheza Kila mchezo wa aina.

Wachezaji hawa wanaonyeshana namna ya kupeleka mpira. Ana wa directwia pia wenzake ili wanze kucheza mpira. Referee pia ananonyesha wachezaji namna ya kukimbiza mpira iwapo hawana miguu zote mbili.

Hapa ni kwa mahali pa kusomea, chuo kikuu, imeng'arishwa, ina usafi wa hali ya juu, pia hali iko sawa kiasi.

Ofisi hili ni safi sana. Vitabu na mavitu zote zimepangwa kwa laini. Watoto wanasomea hii shule , pia walimu wanatia bidii ili wanafunzi wapate . Lakini ofisi hii Ina mambo mengi kama tarakilishi na vitu zingine kama korokoto.

Anaogelea maji ili kujiboresha na kujifurahisha, anachukua muda huku akichezea maji na kupaa mdani kama samaki na kwa afya huwa inasaidia.

Mwalimu huyu anawafunza wanakandanda wasio na uwezo wa kutembea na miguu yote miwili. Anaisadia wao ili wawe na uwezo na hali ya kujiweza kutembea na kuicheza mpira nawe na furaha na wenzao.

Darasa hili lina madawati ya kutosha. Darasa hili ni safi sana, watu wameitengenezea wanafunzi mahali ambapo wanaisomea na wanaichukua wakati yao ya mafunzo kwa rahisi.

Linaloonyesha ya kwamba kuna shule kando. Shule hili ni la upili na wanafunzi wanafaa kuwa wengi. Shule hii ina ofisi, hii alama inaonyesha ofisi ya shule hii.

Hapa ni kwa ofisi ya shule, ambapo walimu wamehakikisha kwamba kazi yao inaendelea kwa wingi, wanafunzi wanapata masomo yao ya siku, na wanaendeleza hali na kila mahali ambapo shule inafaa inapelekwa.

Mwanakandana huyu anacheza vizuri ingawa hana mguu mmoja anakuwa na nguvu na kusaidiwa kwa kushikilia haya ambayo anachezea nayo ni mkenya mhodari ambaye ana hamu ya kuwa mchezaji mkubwa.

Kwa chuo kikuu ambapo wanafunzi wanaichukua masomo yao ya hali ya juu. Wanaimarishwa na kuifanya wanafunzi wawe na masomo ya kila aina na wakuwe wakijiendeleza kwa maisha yao.

Ofisi hii ni safi sana , ofisi iko kando ya shule wanafunzi huhakikisha wameamka na kuwa wamefika shule kila siku ili wahakikishe ya kwamba mwalimu wao ako.

Wanakimbizi hawa hodari wanakimbia kwa mita nyingi sana ili wahakikishe wamekuwa washidi bora nchi yao. Kwa mfano Kenya ndio imehibuka nabari ya kwanza na kuwa mkimbizi bora katika hali yao.

Ann alikuwa mmojawapo wa wakimbizi ambapo alikuwa ameibuka nambari ya kwanza, lililokuwa likitendeka pale ulaya. Ameifanya watu wengi kuwa na hamu ya kukimbia na kuwa makini na kuwa wanaeza ibuka nambari ya kwanza.

Darasa la wanafunzi wa chekechea wamewekewa ma picha ili waweze kufurahia, wanachezea hapa nje ili wasiwe na usingizi na wasichoke. Watoto wanafurahia mno wanapopata elimu

Hapa ni kwa chup kikuu ambapo wanafunzi wa shule ya upili wanaanz kuanzia masomo yao ya kijuu hapa. Watu wanaingia ili wapate maisha ya kiwango cha juu.